Kwenye sahani hii kuna chakula. Chakula hiki ni pilau. Pilau ya kuku. Kuna kachumbari sehemu mbili na kuna ndizi mbili.

Kuna watu wengi wamesimama. Samaki wengi wako juu ya meza, samaki wa aina tofauti tofauti. Mtu mmoja ananyoshea samaki kidole.

Kwenye picha hii kuna nazi nyingi, zingine zikiwa zimevunjwa na zingine mzima mzima. Pia kuna mapapai yameiva yako rangi ya manjano.

Kwenye picha hii naona mwanamke mmoja, ameshikilia muhogo wa masala kwa mkono wa kulia na kushoto. Muhogo mwingine iko juu ya meza, kuna juice juu ya meza, kuna pilipili na masala juu ya meza. Kando kuna magari.

Kwenye picha hii kuna aina tofauti ya chakula. Kuna chapati, viazi karai, kuna maandazi, sambusa na maragwe. Kando ya sahani kuna mchuzi.

Naona kuna mchanga mweupe wa baharini. Ufuoni kuna miti mirefu mengi ya minazi. Juu angani kuna mawingu meupe yaliotanda na chini kuna nyasi nyingi.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Kuna mchanga mweupe wa baharini, kuna boti ama mashua yameekwa kando mengi tu. Kuna miti ya minazi mirefu mingi.

Kuna sahani tatu juu ya meza, sahani ya kwanza iko na biriani, kachumbari, rojo ya nyama, mayai. Sahani ya pili iko na sambusa. Sahani ya tatu iko na mchuzi wa nyama.

Kuna sahani nane kwenye picha hii. Sahani ya kwanza, iko na mahamri, sahani ingine iko na viazi karai, ingine iko na sambusa na sahani ingine iko na mitai.

Kwenye sahani hii kuna samaki mmoja wa kukarangwa, kuna wali mweupe, kuna mchuzi na pilipili kwa sahani hiyo. Kando yake kuna kijiko.

Kuna watu watatu, wawili wa jinsia ya kike mmoja wa jinsia ya kiume. Wote wameshikilia madafu mikononi mwao, mmoja anakunywa maji ya madafu.

Kuna migomba ya ndizi, kuna mama wawili, mmoja amebeba mtoto mgongoni na mama mwingine ameshika panga kwa mkono wake wa kulia anakata mkunga wa ndizi.

Kuna mkono mmoja umeshikilia mkunga wa ndizi. Ndizi zimechangana. kuna ndizi za kijani kibichi ambazo hazijaiva na kuna ndizi za rangi ya manjano ambazo zimeiva.

Kwenye picha hii naona mama mmoja amevalia koti leupe, kofia kichwani ya nylon . Ameshikilia ndoo kwa mikono yake miwili huku anamimina maziwa.

Juu ya meza kuna vyakula tofauti tufauti. Kwanza kuna wali mweupe, kuna mchuzi wa nyama, kuna kachumbari, kuna biryani, kuna pilau.

Tunaona bakuli iko ju ya meza, bakuli hiyo iko na mbaazi iliyotiwa tui ya nazi na pilipili za rangi ya kijani kibichi.

Kwenye picha hii, naona kuna watu wawili ya jinsia ya kiume na ng'ombe wawili. Wote wakiwa wamesimama, mtu moja anaosha ng'ombe, ako ndani ya zizi, na mwingine anamwagilia maji ng'ombe huyo.

Kwenye ukuta hii naona kuna mhogo huku kwenye karatasi imewekwa masala na unakamuliwa ndimu ama limau, pia kuna crips ziko kando ya mkono huo.

Kuna vyakula kwenye sahani mbili sahani ya kwanza kuna biryani na pojo wa nyama, kuna mayai pilipili na kachumbari kwa sahani hiyo, sahani ya pili ina pilau, kachumbari na ndizi.

Hapa naona kuna chakula tofauti tofauti. Kuna chapati, kuna maandazi, kuna sambusa, bhajia na viazi karai.

Hizi ni ndizi mbili ziko juu ya meza. Ndizi hizi zimeiva moja ni kubwa nyingine ni ndogo. Zote ziko na mstari wa kupasuka katikati.

Kuna ng'ombe wawili wamesimama. Watu wawili wa jinsia ya kiume wamechuchumaa wanakamua ng'ombe hizo na watu wengine wamesimama kando wanaangalia ng'ombe hizo.